Kundi la watu wazima wenye rika tofauti wakiwemo wanawake na wanaume, wakiwa wamekaa darasani huku wakimsikiliza mwalimu wao aliyeshikilia kompyuta mpakato, akiwaelekeza mada kwa ufanisi na ustadi wa hali ya juu ili waweze kuelewa.

Watu wazima wakiwemo wanawake na wanaume wakiwa wamekaa kwa umakini na usikivu wakimsikiliza mkufunzi wao ambaye anatumia projekta kuwafundisha ili kuhakikisha uelewa mkubwa.

Wanafunzi wa rika tofautitofauti wakiwepo wasichana, wanaume pamoja na wamama wakiwa wanapata elimu ya watu wazima, wakisikiliza kwa makini ili waweze kusikia na kushika mafundisho hayo.

Mwanamke mmoja aliyesimama katika duka la kisasa la vitabu lenye vitabu mbalimbali ikiwemo vya watoto, vijana, michezo, huku akiwa anachagua kitabu ambacho anakipenda, kwa ajili ya kufanya manunuazi.

Bembea nyingi zilizo na rangi tofautitofauti kama bluu, kijani na njano. Katika shule ya chekechea ambazo ziko tayari, kwa ajili ya wanafunzi kuweza kucheza na kufurahia muda wao wa mapumziko.

Shule ya watoto wa chekechea iliyo na bembea nyingi zenye rangi tofauti tofauti za kijani, nyekundu, njano, huku kukiwa madarasa yaliyojengwa katika mpangilio mzuri yenye mazingira tulivu kwa ajili ya wanafunzi kujisomea.

Mandhari nzuri katika shule ya msingi, iliyo na majani machache yenye rangi ya kijani ya kuvutia, huku kukiwa kuna jengo kubwa ambalo darasa lililonakishiwa kwa rangi nyeupe na kijani na limeezekwa vizuri liko katika utulivu kwa ajili ya masomo ya wanafunzi.

Kitabu cha shule ya msingi kilichochorwa watu waume kwa wa kike, huku kikiwa kimeelezea hadithi ambayo inatumika kuwaelezea, baadhi ya misamiati kwa wanafunzi ili kuweza kukuza lugha yao ya kiswahili.

Wanafunzi wengi wakiwa wamevaa mavazi ya sare wakiwa katika darasa kubwa, wakiwa wamevalia barakoa ili kujikinga na magonjwa ya kuambukiza kwa njia ya hewa. Huku kukiwa na mwalimu akiwa anafundisha wanafunzi kwa kutumia vitendo ili waweze kuelewa vizuri.

Walimu katika shule ya sekondari wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wanapokea zawadi mbalimbali, kutokana na ustadi na ufanisi wa kazi wanazozifanya katika shule iyo ya sekondari.

Mwalimu wa kiume wa shule ya sekondari aliyevalia suti, akiwa anawaelekeza wanafunzi njia ya mmeng'enyo wa chakula kwa vitendo, ili kurahisisha uelewaji wa mfumo huo.

Shule ya sekondari yenye mandhari nzuri huku kukiwa na majengo yaliyojengwa kwa mpangilio mzuri, na kamba ambazo zimeanikwa masweta ya rangi ya bluu ya wanafunzi wa shule hiyo.

Darasa kubwa katika shule ya sekondari la kujifunza kompyuta lililo na viti vya bluu pamoja na meza ikiwemo na kompyuta ambazo zinarahisisha ufundishaji wa teknolojia kwa wanafunzi.

Wanafunzi wa kike watatu na mwanaume mmoja ambaye ananyolewa, wakijifunza jinsi ustadi wa kunyoa kwa ufasaha vizuri huku mmoja akiwa anaendelea kufanya zoezi lile na wengine wakimwangalia kwa tabasamu

Darasa kubwa lenye wanafunzi wa chuo kikuu waliokaa kwa usikivu na kwa makini, huku wakimsikiliza mkufunzi wao ambaye amesimama mbele akiwaelekeza kuhusu mada, huku akitumia ishara ili waweze kuelewa vizuri.

Wanafunzi watatu wa kike wa chuo wakiwa hostel kwa ajili ya mapumziko, wawili wakiwa wanatumia simu zao na mmoja akiwa anapanga vitu vyake kwenye kabati.

Darasa lenye wanafunzi wa chuo walio kaa kwa umakini na kwa usikivu wakimsikiliza mkufunzi wao, ambaye anatumia projekta ili kuwasilisha mada kwa urahisi na kwa ufanisi kwa wanafunzi wao.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wamevaa barakoa ili kujikinga na magonjwa yanayoambukizwa kwa njia ya hewa, wakimsikiliza mkufunzi wao kwa umakini na usikivu ili kuweza kuelewa mafundisho hayo.

Wanafunzi katika shule ya msingi wakiwa wamekaa kwenye madawati kwa utulivu na usikivu, huku wakimsikiliza mwalimu wao akiwa anawafundisha, akiwa ameandika ubaoni, ili kuwaelezea kwa ufasaha wanafunzi hawo wapate kuelewa.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokaa katika darasa kubwa kwa usikivu na kwa umakini, huku wakimsikiliza mwalimu wao ambaye ni mkufunzi anayetumia maandishi ubaoni kuelekeza mada ili waweze kuelewa kwa ufanisi na kwa hali ya juu.

Darasa kubwa la chuo kikuu lenye wanafunzi wengi wanaomsikiliza mkufunzi wao kwa makini, ambaye anawaeleza kwa kutumia lugha ya ishara pamoja na ubao, ili kuhakikisha wanaelewa maudhui yote.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakiwa wanatengeneza samani za aina mbalimbali ikiwemo; meza, viti, huku wamevalia barakoa kujikinga na vumbi litokanalo na samani hiyo ili kuweka afya zao usalama.